Bandari lenye maji ya samawati na anga jeupe la mchana meli kubwa ya kijani imesimama uwandani huku watu wakiwa wamejipanga, baadhi yao wamevaa nguo za kijani na nyekundu. Pikipiki na magari yamepakiwa mizigo mikubwa.

Duka la pombe za aina mbalimbali. Watu wamesimama foleni ya kusubiri huduma za ATM. Mfanyibiashara ameweka kibanda kidogo kando akiuza vitafunio kwa wateja wanaopita.

Katikati ya bahari, kisiwa kidogo kinajionesha kama bustani ya asili. Miti ya mnazi mingi imejaa ikiinama kwa upole kutokana na upepo, majani ya kijani mbichi yanaongeza uzuri wa mazingira haya ya kipekee.

Nyumba zenye rangi za manjano na nyeupe zinasimama kando ya barabara, watu wanatembea wakishughulika na mambo yao ya kila siku. Magari mbalimbali yameegezwa.

Mabasi haya ya kisasa, yana rangi ya kijani iliyong'aa. Yakiashiria huduma za usafiri wa uma zenye ubora. Madirisha makubwa, yanapatikana yakiwezesha abiria kuona nje.

Ufuoni mwa bahari, unaonyesha mandhara ya kupendeza. Mchanga mweupe, unaenea ukipakana na maji ya kijani kibichi. Miti, imejaa mazingira haya, ikitoa kivuli kikuu.

Rais William Ruto na majaji wamesimama mbele ya jengo la kisiasa lenye uzio wa chuma na madirisha marefu anapeana mkono kwa mmoja wao wakitabasamu.

Ufuo wa bahari unaonesha mazingira ya utulivu. Mchanga mweupe unaenea kando ya maji ya samawati. Mtu mmoja anasimama kando ya ukingo akitazama bahari. Upande wa kushoto kuna miti ya mnazi na jengo la kupumzikia.

Kivuko cha rangi ya samawati kimeegeshwa kwenye maji matulivu ya bahari. Taa ya manjano inamulika eneo la mbele ambako watu wachache wamesimama karibu na lango la kuingia. Mandhari ya jiji inaonekana upande wa mbali ikiwa na majengo marefu chini ya anga yenye mawingu mazito.

Malori haya yanaweza kuwa yakibeba vifaa vya ujenzi au bidhaa za viwandani. Vitambaa vinawinda mizigo kutokana na mvua au vumbi. Hali ya mazingira inaonesha shughuli za kibiashara za kila siku katika eneo hili la kazi.

Ndani ya kanisa, lenye usanifu wa kipekee, waumini wamekusanyika kwa ibada ya dini. Dari la jengo, limeundwa kwa miundo ya kisera. Madirisha ya rangi mbalimbali, yanafafanua mwanga kuingia.

Mazingira haya yanawakilisha sehemu ya biashara. Baiskeli, piki piki, zinaonekana kando za barabara. Matatu na magari ya kibinafsi yamejaa kwenye njia hii ya lami, yakiashiria shughuli za kawaida za usafiri wa mjini.

Mazingira haya yanaashiria shughuli za kimaisha za watu Pwani. Chombo hiki kinaweza kuwa kikitumika kwa ajili ya uvivi au usafiri. Hali nzuri ya hewa na maji makuu yanaonesha siku nzuri ya kazi baharini kwa wafanyikazi hawa.

Kutoka urefu huu wa juu, ukubwa wa bahari na pwani unajitokeza kwa uwazi. Mchanga na maji yanagawanyika kwa njia ya asili, yakiunda mandhara ya kupendeza sana.

Uwanja wa ndege unaoonekana na chombo cha usafiri wa anga, kikiwa kimeegeshwa. Wafanyakazi waliovaa sare za usalama wanasimama karibu, wakitekeleza majukumu yao. Upande wa kushoto kuna jengo la abiria na magari ya hudumu yameegeshwa karibu.

Ndani ya gari la moshi la kisasa, viti vya abiria vimeandaliwa kwa utaritibu wa hali ya juu. Madirisha makubwa yanafafanua mwanga wa asili kuingia ndani.